Kunayo huduma inayotolewa mahali hapa na kunaye mwanaume mmoja kwenye foleni alafu hapo kando yake kunaye mwanamke ambaye tayari anahudumiwa na mhudumu pale kwenye duka hili.

Hapa kunayo foleni ya wananchi ambao wamekuja kujisajili ili kupata Huduma Namba zao. Tunaona wanawake wakiwa wengi kwenye foleni hii au ndio kwenye yale madawati ya wahudumu.

Moja kwa moja tunamuona rais wetu wa nchi ya Kenya rais William Ruto akisalimiwa na wamama hapo kando wakiwa na furaha sana kwenye nyuso zao kwa kumuona rais uso kwa uso.

Tunamuona jaji mkuu Philomena Mwilu akiwa anaapishwa pale na wenzake. Tunaona pia akiwa anashikilia Biblia na ako kwenye lile mbao ambalo limeandikwa serikali ya Kenya kwa upana.

Nyuso hii imejaa furaha ya rais wa hapo awali Uhuru Mwigai Kenyatta akiwa na mwanamke bomba ambaye ni mwanasiasa wakiwa wanasalimiana pale natumai kwa hali ya furaha sana.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mchezo ya Gor mahia ambao wamevalia sare za nyeupe na kijani kibichi ,alafu hapo naona mwenzangu hapo ameweka tano kuonyesha kuwa wamepiga wenzao.

Hii ni wanja wa mchezo wa mpira. Tunawaona hapo vikundi viwili. Mmoja ya Betika na nyingine ya Sportpesa. Inaonekana kuwa wamekinzana sana.

Hao ni mashibiki ambao wamefurahia kwa sana hapo kwenye gari ile la nyekundu wamekivamia wamekalia mpaka kule juu. Wamevalia jezi za Gor Mahia za kijani kibichi.

Kunayo hamasisho inalofanyika hapa, tunamuona kunaye mwanamume mmoja ambaye anayepea maelezo hao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa huduma wa kutoa huduma za serikali pale Huduma Center.

Tunayo hapo mandhari ya ofisi ya huduma centre. Tunawaona wahudumu wawili wa huduma centre wakiwa wamesimama. Inaonekana kwamba wanapeana maelezo hapo kadha wa kadha kwa mteja wao mmoja ambaye ni mume amesimama hapo kando.

Yaonekana kuwa timu ya wanadada hapa ya mpira. Tunavyoona wamevalia sare za nyeupe na kijani kibichi. Tunaona wanadada pale wakiwa wamejipangisha foleni ili kupigwa picha ya timu yao.

Mashabiki hawa ambao wamevalia bendera yetu ya Kenya wanakaa kuwa na furaha sana kwenye nyuso zao. Wanazungumza hapo kadhaa wa kadhaa kulingana na jinsi uchezaji ule unaendelea pale uwanjani.

Huyu ni rais wa awali wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa anaapishwa nashuku hapo pale. Kando yake amesimamiwa na wanawake warembo sana mmoja akiwa jaji mwingine akiwa mkewe ambaye amenyoa nywele.

Natumai hapo kunaye mwanamke mrembo ambaye amevalia barakoa anampatia mteja wao Huduma Centre anampatia yale mawaidha au yale mpangilio yenye wako nayo kwenye ofisi zao za huduma.

Hivi ni vitabu vingi ambavyo vinatumika kwa kufanyia ile maelezo ya kuwekea paspoti au maelezo ya kusafiri kuenda nchi za nje. Tunaziona pia vikiwa vya samawati hapo.

Haya ni mapaipu makubwa ambayo yanabeba maji na pia vilevile yale maji machafu ya taka yanayotoka kwa manyumbani kwetu na pia kwenye viwanda. Naona maji hiyo inateremka pale chini kwenye mtaro.

Hapa kunayo shughuli ya kuvishana kofia. Tunawaona wanaume wawili wakiwa wanavishana kofia na kupatiana cheti pale. Pia tunawaona wanadada wawili wakiwa wametabasamu sana kwa furaha sana na wakiwa pia na wengine wamevalia barakoa pale.

Skirini inaonyesha akaunti ya Miwasco, ambapo kunayo maelezo ya kadha wa kadha ambayo inahitajika kwa ambaye anaweza kua anahitaji ile akaunti . Kuna nafasi la jina na mawaidha mengineyo.

Hii ni mkongamano ya wachezaji ambapo wamekusanyika ili kuomba au kunong'onezana kuhusu mchezo ambao labda unafaa kuwa unaanza au ushakamilika. Wako hapo kwenye manong'ozano yao ya kitimu.

Hapa ni kwa uwanja unaonyesha kuwa kunao mashabiki wa aina mbalimbali wakiwa wameibeba bendera ya Kenya, waume kwa wake ambao wamejileta hapa kukusanyika jinsi unavyoona wametokelezea kwa wingi.

Hapo wachezaji wamefurahia sana kulingana na mchezo wao. Wanaendelea kuimba hapo. Inaonekana kuwa nyimbo vya furaha. Ningetumai kuwa ni ya kushinda au wamejua jinsi ya kuwaelezea.

Kunalo onyesho la kitabu hapo kwa mwanaume ambaye ameshikilia kitabu hicho cha la samawati pia kunaye mwanamke ambaye amemsaidia pale kukiwa na tabasamu kwenye uso lao nashuku ni kitabu ambacho kinaletwa kwa sasa

Picha hi inaonyesha muungano wa serikali ya Kenya. Tunaye rais hapo, tunaye jaji mkuu na tunaye mkubwa wa bunge za Kenya ambapo wamejitokeza kutuonyesha hapo kitabu ambacho kina maonyesho fulani.

Kunao wachezaji ambao wako kwenye uwanja. Wamevalia sare za samawati wakiwa hapo wananong'onezana kuhusu mchezo ambao wanataka kucheza au wamemaliza. Na kunao pale mashabiki.

Hapa ni mashabiki ambao hatujaelewa kuwa fika kwamba ni mashabiki wa mchezo upi lakini naona pale kunayo Nyayo Nationa Stadium, hapo ndio ukumbi huu unakusanyika kusherehekea shindano.

Hapa ni HUDUMA CENTER ambapo tunaona mhudumu akipeana maelezo pale kwenye kompyuta chake au tarakilishi na pia tunaona wanaume wawili wakiwa wameketi wakiwa wanahudumiwa vile huduma za serikali za dharura.

Huduma za serikali za dharura zinaonekana kuwa zinaendelea hapa, tunayo wahudumu wa Huduma Center ambao wamevalia barakoa vyao na tunao pia wanaohudumiwa ambao ni wateja wao wakiwa wamevalia vile mabarakoa pia.

Shughuli inaendelea hapa ni ile ya kujazilia karatasi hizi tunaona kunayo wanawake watatu ambao wamekalia pale kando kunao wawili ambao wamesimama hapa wakingojea huduma zile za kujazia karatasi hizi.

Tunaona mteja wa huduma akiwa amepatiwa kitambulisho chake natumai hili ni onyesho kuwa kunayo kazi inaendelea kwenye ofisi hizo za huduma. Kunayo msimamizi ambaye amesimama hapo pia kando akiwa na furaha sana usoni.

Hii ni egesho ndani ya ofisi za Huduma Centre. Kusaidia dharura za wateja wao na vilevile kuelezea maelezo kadha wa kadha jinsi wanavyohitajika kujiendeleza wakiwa pale ndani.

Mashabiki hawa wa AFC Leopards ambayo ni chama au kikundi cha wana spoti wa kandanda wanashabikia hapo.

Tunaona ushindani mkubwa kati ya timu mbili. Moja ikiwa imevalia sare za kijani kibichi nyingine likiwa limevalia sare nyeupe na samawati pamoja wakiwa wanang'ang'ania kupewa mpira huu mmoja kwenye kandanda.

Uwanja hili ni mkusanyiko wa wachezaji na pia mashabiki ambao waketi huko juu. Mashabiki ambao wametulia tuli wakingojea wachezaji wanong'onezane au kuendelea kupeana motisha kuendelea na mchezo.

Mama huyu amekaa kusikitika sana na jambo ambalo linaendelea hapo ukiangalia kuna mazungumzo yanaendelea, ukiangalia pale nyuma kunao wake na waume ambao wamevalia sare hivi vya kofia kwenye kichwa vyao.

Hawa wanaonekana kama wanaharakati au wafanyikazi wa huduma center ambao wamejipanga hapo kupigwa picha ambayo ni ya kuashiria kazi ambayo wanaifanya kwenye ofisi ile ya huduma za serikali.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma centre ambao hutoa huduma za dharura za serikali kwa wakenya natumai ni maelezo mafupi hapa wanapotayarishwa kuendelea na kazi tunaona mkubwa wao akiwapea mazungumzo hapo.

hapa ni kwenye stadium na tunaona kiwanja kikubwa kikiwa na nafasi ya wanariadha ambao tayari wamejipanga kwenye foleni. Tunaona mashabiki pia ambao wamejitokeza kwa wingi mno ili kushuhudia matokeo ya mchezo huu kwa ukina.

Sajili wa njia za vidole vinatumika kwenye picha hili. Tunaonyeshwa hapo mhudumu wa huduma akimpatia mkenya mmoja hapo huduma yao safi ya kiserikali. Naona kidole chake kikichukuliwa kujisajili.

Wachezaji wawili wa timu mbili tofauti wanafanya mpira wa kikapu. Hapo tunamwona kijana mwenye miraba minne akiwa amesimama pale na jezi ambayo imeandikwa Kenya akiwa anajaribu kuchenga.

Tunamuona mwanariadha ambaye amejikaza kisabuni kuruka ile laini ambayo amewekewa pale. Tunaona mchanga ukiwa umetapakaa kwenye hewa. Tunamuona pia yeye mwenyewe akiwa ameanguka sakafuni pwa.

Hapa ni kwenye ukumbi wa michezo ambapo tunaona mashabiki wamekusanyika hapa wakiwa na furaha kwenye nyuso zao, wanangaa na wana wana furaha na kunayo bendera ya Kenya pale ,natumai ni mchezo huo.

Hapo kunao wateja ambao wameketi kwenye egesho la huduma kungojea huduma zao zishughulikiwe za kiserikali. Pia namuona wamama hapo nyuma wameketi na wanao wakiwa wanasubiri.

Vijana barubaru ambao ni wachezaji wa mpira wanarukia mpira huu wakiwa wawili kwa wakati mmoja. Tunaona mashabiki pia pale uwanjani sio wengi kama vile tumezoea kwa vingine.

Tunamuona Justin Muturi hapo awali alikuwa mwenyekiti wa doketi ya huduma center akielezewa hapo kwa umakini leo kuhusu yale mambo yanayoendelea kwenye mandhari hii ya huduma.

Tunaona hapo kunayo sherehe ya kundi la wanasiasa ambapo wanasherekea kutumia ile glasi zao za kuinua juu. Tunaona wamevalia nguo za samawati na pia kunao furaha.

Uwanja wa mchezo wa mpira tena tunaona vikundi viwili moja yenye imevaa rangi ya nyekundu na nyingine imevaa rangi nyeupe wakiwa wanakimbiza mpira kwenye uwanja huu wa mpira.

Hili ni foleni la kuchukua yale vitambulisho ambayo yalipotea au ingawa kunaye mteja hapo mmoja anayesubiria kitambulisho chake kwa mara ya kwanza, tunaona wameketi pale chini wakisubiri.

Hiki ni kituo cha huduma. Kunao wananchi ambao wamepanga foleni wakingojea huduma zao kushughulikiwa kila mmoja. Kunao wamama hapo wamejiwakilisha wakiwa na wanao kwenye ukumbi huu.

Hawa ni wahudumu wa huduma centre ambao wanatoa huduma za dharura za serikali kwa wananchi ambao wamejitokeza hapo kwenye foleni. Tunaona kuwa kuna kitambaa cha kibichi pale.

Hapa ni ofisi za Huduma Center . Tunaona kunavyo shuguli ambayo vimeandikwa pale juu na maelezo ambazo ni shuguli za serikali kwa wananchi Tunao waona pale wahudumu wa huduma wakiwa wamekaa pale chini kuwa hudumia tayari.

Hii ni risiti ambayo ilichapishwa tarehe kumi na mbili Agosti, elfu mbili na ishirini na mbili, tunaiona hii ni risiti ambayo ya kwenda kuchukua ile pasipoti pale kwenye chumba cha watu ambao wanasafiri.

Ujenzi au uchimbaji unaendelea hapa, naiona mtaro mkubwa ambao umechimbwa. Ukiwa na maji ya taka. Hapo kando naiona gurudumu ambalo linafaa kuwa likifanya hilo kazi.

Tunaona kuwa kuna foleni refu hapa ya wakenya wakingojea huduma zile za kupewa pasipoti. Tunamuona pia askari akiwa amesimama pale, akisaidia kulingana na yale maelezo ambayo amepatiwa.

Mandhari hii inaonyesha taka ambayo imetupwa kando ya barabara. Yaonekana kuwa karatasi na pia vyakula ambapo haionyeshi picha vyema kulingana na jinsi ambavyo tunafaa kuikuza mandhari yetu kwa kila siku kwa usafi.

Hii ni ofisi za huduma center ambapo tunaona waKenya wakiwa wamejilainisha kwa kila huduma ya serikali ambayo inahitajika usaidizi kwao unao pia kunao wengi wao wamepanga bado foleni wakimsubiria.

Aliyekuwa maakamu wa rais. Tunamuoma hapo akiwa anaonyeshwa huduma za 'Huduma Centre' na muonyeshaji mmoja hapo kwenye kompyuta. Naona amekiri sana kuelewa.

Hapa kunaonekana wachezaji wa kike wamekusanyika kunong'onezana kuhusu mchezo ambao wanaufanya, wasichana hawa wamevaa rangi ya samawati.

Dawati hili linapatikana kwenye lango la afisi za Huduma Centre ambapo wanaelezea wateja wanakuja kutafuta hatua za dharaura za serikali jinsi ya maelezo ya serikali ambavyo yanavyoitajika .

Hawa ni mashabiki wa mpira ya migongo , ambapo tunaona mkenya mmoja ambaye ana asili ya kiafrika na mashabiki wawili ambao wako na asili ya kizungu wakiwa na furaha sana kwa nyuso zao, natumai ni shangwe.

Maelezo yanatolewa hapa kwa yule aliyekuwa msimazi wa huduma za serikali, Justin Muturi akiwa amesikiliza kwa umakini. Pia kunao ambao wamesimama pale wake kwa waume.

Kunao wachezaji wako uwanjani, ma pia vile vile tunaona pale nyuma kunao mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi. Ili kusaidia kushangilia timu zao mbalimbali hapo uwanjani wakicheza mpira wa kandanda. Tunaona wamevalia sare tofauti.

Hapa ni kwenye uwanja wa kucheza mpira. Tunaona wachezaji wakiwa na nyuso ambazo si za furaha sana natumai hapo kuna kitu kimeenda vibaya. Ukiangalia pia pale juu kuna mashabiki ambao wametulia.

Hili ni kontena ambalo linatumikwa kuwekelea takataka pale nyumbani au kuweka vitu ambavyo unavyotafutia mahali pa kuvipanga ukiwa pale kwenye nyumba. Pia tunaiona milango na pia kuta.

Hapa tunaona washabiki wa kike na kiume wakiwa wamekusanyika kwenye ukumbi huu, kusherekea jinsi mchezo ambao hatuja kielewa bado kina endelea tunaona tabasamu ikiwa kwenye nyuso zao wakiwa na furaha tele kuhusu hii.

Tunaiona bomba la maji hapa likiwa limepita kwenye kichaka kikiwa kinapitisha labda maji masafi , ama chafu hatujaeza kuzingatia ingawa tunainoa shimo inayoingiza maji hapo kando.

Shughuli inayoendelea hapa inaonekana kuwa ni shughuli ya isajili. Tunawaona wahudumu hapo wakiwa wanasaidia wananchi kujisajili kutumia hivi mashini vya teknolojia ya kuekelea vidole vyao.

Wanariadha wa Kenya wanaonekana kuwa na furaha sana kwenye nyuso zao inayoonekana kuwa ushindi ambao umetafutwa, wamemaliza kwa sasa shughuli ya kukimbia kwenye uwanja wao wa kukimbia.

Kunao watu ambao wamesimama hapa wenye wamevaa barakoa ni kama wanajikinga kutokana na maradhi fulani. Halafu pia inaonekana wako na biashara au huduma.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto akimwonyesha jaji mkuu pale Philomea mwilu saa yake ambapo naelewa kwamba anawezakua anamuuliza ni saa ngapi au anaweza kuwa anamwonyesha saa yake ni wa kizazi kipi.

Kunao wanadada hapa ambao wanakimbilia mpira ambao. Naona timu mbili ambao moja wamevaa samawati na wengine wamevaa nyekundu wakikimbilia mpira huu. Natumai ni mashindano ya mpira wa neti unaoendelea.

Hapa no kwenye ofisi za huduma centre unavyoona. Kunaye mwanaume ambaye amesimama akiwapatia wale wake na waume mawaidha ambayo hatujaelewa ni ya nini lakini wanasikiza kwa makini kama inavyoonekana pale.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Al-Azizia FC. Wamejikusanya hapo tunaona mpaka watoto ni mashabiki pia wamekuja kuona na kuendelezwa kwa yale kelele ya kushangilia wachezaji.

Hapa panaonekana wanawake wawili ambao wako kwenye ofisi za huduma moja akiwa mhudumu wa huduma center na kukiwa pale kuna mteja ambayo anatafuta huduma za serikali kwenye ofisi za huduma.

Jaji mkuu Philomena Mwilu anaonekana kuwa kwenye mazungumzo hapo ya kuhusu haki na kuhusu maendeleo ya serikali jinsi anavyostahili kuwa anazungumzia kwa wakati huo.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji wa timu mbili inavyoonekana tofauti wakikimbilia mpira huu. Mmoja amevalia sare ya manjano mwingine amevalia sare ya samawati. Natumai ni mchezo wa kandanda.

Hili dawati lapatikana kwenye lango la kuingia kwenye ofisi za huduma centre pale ambapo ukiwa umekwama huelewi jinsi ya foleni vinavyopangwa au jinsi orodha zinavyoendelea unaweza ulizia kwenye hili.

Hapa tunaona shabiki mrembo sana wa gor mahia akiwa anatuonyesha hapo nguo au vazi lake ambapo imeandikwa jina ya timu ile. Kunayo wanaume apo pia ambazo wanasherekea ushindi na shuku pia.

Natumai kuwa huyu ni waziri ambaye ni wa awali amekuja hapa kuonyeshwa jinsi huduma inavyotoa huduma zake za serikali kwa wakenya. Anaoneshwa kutoka pale kwenye skrini maelezo kadhaa hapo.

Hizi ni ofisi za huduma center ambapo tunaona mhudumu mmoja akiwa anazunguka akiwa anaangalia wale wakenya wateja ambao wanangoja huduma zao za dharura za serikali ilikusaidiwa moja kwa moja katika foleni hii.

Hii ni seti la majaji wakuu ambao wako kwenye harakati yao ya kuzungumzia kesi. Ukiangalia pale wanaangalia bado vikaratasi vyao ili kuangalia na kukubaliana kimawaidha.

Kunayo huduma hapo zinazotolewa, tunao wateja ambao wamekalia pale wamevalia barakoa vyao, tunaona pia wale wahudumu wakiwa wamevalia barakoa vyao. Natumai kuwa walikuwa wanajikinga dhidi ya maradhi makali ambayo yako.

Hili ni taro kubwa limechimbwa likiwa na maji. Hapo kando kunayo barabara na kunayo pikipiki kadhaa wa kadhaa ambayo yameegeshwa. Pale kando kukiwa na mtu ambaye anaonekana kuwa akitembea akielekea kwenye taro hili , hatuelewi.

Hapo ni Huduma Center, ambapo wakenya huenda kuchukua hatua za dharura za serikali, namwona mmoja mkenya mmoja hapo ameketi akihudumiwa na mhudumu wa Huduma Center. Kunao wengine wako bado pale kwenye foleni, natumai wanangoja pia kuhudumiwa na wahudumu ambao wako kazini.

Kwenye ofisi hizi tunapaona ni huduma za serikali zinatolewa kwa kila mmoja ambaye amepanga foleni. Tunaona wahudumu wakiwa wamevalia barakoa vyao.

Haya ni maapisho ya aliyekuwa Raisi wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Kando yake akiwa ni mkewe ambaye ni mrembo sana hapo na pia kunaye mrembo jaji amesimama hapo kando yake akimsaidia kwa yale maombi.

Mashabiki ambao wamejaza furaha kwenye nyuso zao, wamebeba bendera ya Kenya, natumai hapo, wanashangilia ushindi, kwa wachezaji ambao wamekuja kusherehekea, kuona na kuelezewa jinsi mchezo unavyoendelea.